Hiki ni kifaa maulumu cha usaidizi wa kutembea, kilichoundwa kusaidia watu wengi, uimaji ndogo. Hatua msaada kudhibiti wakati wa kupanda au kuteremka hatua au kuingia na kutoka mlangoni.

Huyu ni mtaalumu wa afya, aliyevaa mavasi kamili ya kujinga, akimsaidia mtu aliyevaa kaoni la hospitali. Wako ndani ya kile kinachoonekana kama mazingira ya hospitali au kituo cha matibabu.

Huu ni mguu miwili iliyo funikwa na vifuniko vya viatu vya rangi ya bluu. Vifuniko hivi vinaonekana kuwa wa kinga na vimevaliwa juu ya viatu au sehemu ya chini ya suruali.

Huu ni kipajoto. Ina skrini inayoonyesha usomaji wa joto. Rahisi kutumia na kusafisha na imeweza kuwa na uwezo wa kuonyesha usomaji wa mwisho. Ncha isiyo pitisha maji hurahisisha kusafisha kwa usafi.

Hawa ni kundi la watu, wakiwa wamekaa kwenye benji ndefu, ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha afya au kliniki. Baadhi ya watu wamevaa barakoa usoni. Upande wa kushoto, kuna mwanamke amesimama karibu na mhudumu wa afya.

Hawa ni wataalam wa afya wanne wakiwa katika mazingira ya hospitali au kliniki. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji na kofia za upasuaji na pia yao pia wamevaa barakoa.

Hizi ni kijiti cha kutembelea. Kilicho upande wa kulia kina miguu minne chini, inayotoa utulivu wa hali ya juu na usaidizi. Kijiti kilicho upande wa kushoto kina miguu mitatu chini, kinachotoa utulivu ulioimarishwa ikilinganishwa na kijiti cha kawaida.

Hawa ni kundi la maafisa wakiwa wamevaa barakoa wakishikilia na kuinua juu nyaraka au sera. hili ni tukio la uzinduzi wa sera na mkati wa usafi wa hedhi nchini Kenya.

Huu ni mtoto mchanga akila kutoka kwenye pakiti ambapo huenda ni chakula cha lihhe an nyongeza ya lishe. Nyuma yake, sehemu ya mtu mzima labda mlezi au mzazi inaonekana amevaa nguo zenye muundo na kitambaa cha kijani kibichi.

Hawa ni watu wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga, wakishusha jeneza kwenye kaburi lililochimbwa . Inaonekana kuwa ni mazishi yanayofanyika chini ya ikifika maalum za kiafya labda kutokana na ugonjwa unaoambukizwa kama vile Ebola au Corona.

Huu ni lori la Kenya Red Cross lenye ujumbe wa kuzuia kuenea kwa virusi vya corona, lori hilo lina bango yenye maandishi kama cheza clean simple state yakiimiza usafi na hatua rahisi za kujikinga na virusi vya corona.

Huyu ni mwanamke ameshika mtoto mchanga anayeonekana kuwa na utapiamlo mkali hospitalini au katika kambi ya wakimbizi. Mtoto huyu ni mnaji, ana umri wa miezi saba na anaonekana kuwa na uzito mdogo sana.

Hawa ni kundi la watu, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama ndani ya jengo labda kwenye hafla au uzinduzi. Wengi wao wamevalia barakoa ikionyesha kuwa tukio hili linaweza kuwa likitokea wakati wa janga la corona.

Huyu ni mtu akinawa mikono yake kwa sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la sinki. Hii ni hatua muhimu ya usafi binafsi na kuzuia magonjwa.

Hawa ni wanaume wanne wakiwa wamevalia suti na brakoa, wamesimama mbele ya mabango yenye nembo na maandishi, mmoja wao anaonekana akizungumza kwenye kipaza sauti.

Hawa ni watu kadhaa wengi wao wakiwa watoto wadogo wakiwa wamekusanyika nje. Mwanamke mmoja aliyeonekana kuwa mwalimu au mlezi amevaa aproni na anashughulika na karatasi uku mtoto akikaa kwenye kiti mbele yake na mtu mzima mwingine amekaa nyuma ya mtoto huyu.

Hii ni gari la kliniki ya rununu ya Beth Mugo Cancer Foundation . Linalenga kutoa huduma za uchunguzi na udumishaji kuhusu saratani ya matiti, shingo la kizazi na tezi la dume.

Hii ni gari ya kliniki ya kutembea ya beyond zero mobile clinic. Inaonekana kama gari kubwa nyeupe iliyobadilishwa kuwa simu yenye ishara ya msalaba mwekundu upande wake ikionyesha huduma za matibabu.

Huu ni tukio linalohusiana na afya ya maji. Kuna kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni. Wamesimama kati ya eneo lenye mchanga au vumbi.

Mtu mzima, labda muuguzi, akimpa chanjo mwanafunzi wa shule, aliyevaa sare ya kijani, na makanda mwekundu. Wanafunzi wengine pia wako karibu. Tukio hili linaonekana kufanyika shuleni.

Watu hawa ni wanaume wakiwa nje, mmoja wao akishikilia kamera ya video na wengine wawili wakiwa wamesimama karibu naye. Hali hii inaashiria mandhari ya utengenezaji wa filamu au video.

Hawa ni kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake. Wameketi au wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kituo cha afya au ukumbi wa jamii. Baadhi ya watu wamesimama mbele wakionekana kutoa maelezo au kufundisha.

Hawa ni kundi la watu wakiwa kwenye mkutano au warsha. Watu wamekaa kwenye meza zilizopangwa kwa umbo la U ndani ya chmba chenye dari ya marumaru na kuna mzungumzaji amesimama mbele.

Hawa ni watu wameketi kwenye meza wakiwa katika mazingira ya mkutano. Baadhi ya watu wamevaa mavazi ya kitamaduni huku wengine wakiwa wamevalia hijab kuashiria utofauti wa uudhuriaji.

Watu kadhaa wakiwa kwenye chumba cha mkutano au semina. Mwanaume mmoja amesimama mbele akiongea akionekana kutoa mada au hotuba kwa kundi la watu walioketi kwenye meza ndefu. Kuna chupa za ndani na karatasi mezani na mazingira yanaonekana kuwa ya kitaalam.

Hawa ni watu wako ndani ya chumba kikubwa chenye meza ndefu zilizofunikwa kwa kitambaa vyeupe. Kuna viti vingi na taa za kisasa zikining'inia kutoka dari. Wanaume na wanawake kadhaa wakiwa wamekaa kwenye meza. Wengi wao wamevaa nguo rasmi kama suti.

Huyu ni mtu anaonekana akiwa na mdomo wazi akipokea matibabu ya meno mikono iliovaa glovu za buluu inaonekana ikishikilia zana za meno zana maalum zinafanana na koleo zinazotumiwa kuondoa jino kutoka kwenye tundu lake.

Hizi ni sana saa daktari wa meno na mfano wa meno. Kuna kioo kidogo Cha meno, sana mbalimbali za chuma zinazotumiwa na madaktari wa meno, muswaki na mfano wa taya ya meno

Huu ni kinywa kilicho wazi cha mtu kikionyesha meno na fizi inaonekana kuna meno yaliyokosekana na labda kasi ya meno au matibabu ya mifupa ya kinywa yanaendelea ,inaweza kuwa ya kabla au baada ya matibabu ya meno.

Huu ni utaratibu wa meno unaofanywa na daktari wa meno, kinywa cha mtu kikiwa wazi kukifichua meno na fizi, daktari wa meno anatumia kifaa kinachoonekana kama brashi ya kusafisha au kungarisha meno.

Huu ni mkono wa mtu, ukiwa umevalia glavu ya bluu, ukishika kifaa chenye ncha kali, kinachoonekana kama cha matibabu au upasuaji. Chini ya mkono huu, kuna vifaa vingine kadhaa vya matibabu au upasuaji.

Huu ni zana mbalimbali za meno, zinazotumiwa na madaktari wa meno. Zana hizi ni muhimu kwa uchunguzi, matibabu na utaratibu nyingine za afya ya kinywa na meno.

Huu ni seti ya vyombo vya meno vilivyotengenezwa kwa chuma vinatumika katika matibabu ya meno, vyombo hivi ni pamoja na koleo za kungoa meno, vyombo vya kuinua meno na vyombo vingine vinavyotumika kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya meno.

Huu ni utumiaji wa fluoride .Hii ni dawa inayotumiwa na daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya meno kulinda meno dhidi ya kuoza na kuimarisha enamel ya chini.

Huu ni chini ya uso wa mtu akitabasamu na kuonyesha meno meupe na safi. Inaonekana kama picha ya kabla na baada kutoka kwa kliniki ya meno ikionyesha matokeo ya matibabu ya meno kama vile kuweka meno ya kaure au kujaza meno.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa wakimhudumia mgonjwa. Moja anaonekana akifanya utaratibu kwenye kinywa au uso wa mgonjwa huku mwingine akimsaidia au kufuatilia.

Hili ni eneo la nje, labda sehemu ya baa au uwanja wa wazi. Eneo hili linaonekana kuwa chafu na limejaa vitu mbalimbali vilivyotawanyika, vikiwemo kamba, vyombo na takataka.

Huu ni eneo lililoharibiwa vibaya pengine baada ya moto au janga lingine. Kuna vifusi vingi vilivyo haribika vinavyoonekana kama mabati ya makaazi au miundo mingine iliyodokezwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea katikati ya viifusi hivyo.

Hawa ni watu wakiwa wamekusanyika karibu na nyumba zao katika eneo lenye maji mengi labda kutokana na mafuriko. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama au kutembea kwenye maji karibu na jengo lenye kuta za zege na paa la bati ya buluu.

Huu ni masanduku mengi yaliyopangwa yakiwa na nembo ya shirika la msalaba mwekundu. Mbele ya masanduku hayo kuna kundi la watu wakiwa wamekusanyika. Hii inaashiria shuguli ya usaidizi au ugawaji wa msaada inayofanywa na shirika la msalaba mwekundu.

Hawa ni kundi la watu wakiwa katika eneo lenye mafuriko huku maji yakiwa yamefurika barabarani au njia mtu mmoja aliyevaa sare ya shirika la msalaba mwekundu anaonekana akimsaidia mwanamke.

Hawa ni wataalamu wa afya, labda madaktari au wauguzi, wakiwa katika mazingira ya hospitali au chumba cha upasuaji. Wataalamu hawa wanaonekana wakijadiliana au wakifanya kazi pamoja, wakionyesha ushirikiano katika kazi zao za kimatibabu.

Kuna kundi la watu ndani ya boti wakisafiri kupitia maji mengi, yaliyotuama. Hii inaashiria jitihada ya kuhamisha au kusafirisha kati ya hali ngumu ya mafuriko. Barabara au eneo la makazi limefunikwa kabisaa na maji ya mafuriko.

Huyu ni mtu, ambaye anaonekana kuwa mwanasayansi au fundi wa maabara, akiwa amevaa koti la maabara jeupe na glavu, akifanya kazi na mashine kubwa ya maabara. Anaonekana kuwa anashikilia sabuni, labda katika mirija ya kupimia.

Huu ni gari la kubeba wagonjwa aina ya Toyota yenye rangi nyeupe. Mbele ya gari kuna neno ambulance imeandikwa na chini yake kuna alama ya msalaba wa kijani kibichi.

Huu ni tangazo zinazohusiana na mwitikio wa mafuriko nchini Kenya. Juu ya kushoto, choo cha nje, juu ya kulia tangi la maji la Kentank, likionyesha mtu akichota maji.

Gari la kubeba wagonjwa likiwa limekwama kwenye njia yenye matope na maji. Mbele ya gari hiyo, kuna kizuizi cha barabara chenye rangi nyekundu na nyeupe. Njia hiyo inaonekana kuwa ngumu kupitita hasa kamaari kama ambulance ambalo linahitaji kufika mahali haraka.

Huyu ni mwanamke anaonekana akishikilia jembe la kisasa, ambalo linaonekana kuwa na magurudumu na sehemu za kulima. Wakati ng'ombe au ndama anavuta jembe hilo. Shughuli hii inafanyika shambani na kuna mimea mirefu inaonekana nyuma.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya akiosha mikono yake kwa uangalifu mbele ya kioo na sinki. Mtu huyu amevaa mavazi ya upasuaji ikiwemo kofia na barakoa.

Huyu ni mtu amevaa suti maalum ya kujikinga na kemikali ikiwa ni pamoja na barakoa ya gesi na glovu akishughulia vyombo vya kemikali ndani ya ghala au eneo la viwanda.

Hili ni barabara iliyoharibika pakubwa kutokana na mafuriko. Ikiwa na sehemu kubwa, iliyosombwa na maji. Watu wanasimama kando ya barabara iliyobaki, wakitazama uharibifu.

Hili ni pikipiki iliyobeba mizigo mingi. Ikiendesha karibu na lori kubwa, linalotoa moshi mweusi mzito kutoka kwenye mfumo wake wa kutolea moshi. Barabarani pia kuna magari mengine nyuma yao.

Huu ni nyumba ilioaribika ikiwa na sehemu zilizofunjika na vivuzi vinavyoonekana mbele yake, pamoja na mabaki ya magari au vyuma cha kafu. Inaonekana kama eneo lilokumbwa na uharibifu.

Huu ni eneo la wazi lenye nyasi na mimea mingine fupi labda ni shamba au ardhi ya wazi yenye mimea . Inaonekana kama kuna ukungu au baridi kidogo chini na miti inaonekana kwa umbali nyuma ya eneo la wazi.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa wamevaa barakoa na glovu wakisimama mbele ya bango. Wanaonekana kuwa katika eneo la nje labda wakishiriki katika shughuli za jamii au za kujitolea zinazohusiana na shirika hilo.

Hii ni aina mbali mbali za jamii ya kunde au nafaka kavu, zimepangwa vizuri kwenye bakuli za udongo na gunia moja. Unaweza kuona maharagwe meusi, ndeng'u za kijani, njegere, maharagwe mekundu na aina nyingine za kunde zikiwa tayari kwa matumizi.

Huu ni mchakato wa kutegeneza malisho ya mifugo kwa kutumia mashine ya kukata malisho inayovutwa na treka. Watu wawili wakishiriki katika mchakato wa kukata malisho, mmoja yuko juu ya trela iliyojaa malisho ya kijani akisukuma malisho kuelekea kwa mashine ya kukata.

Huu ni rundo kubwa la ndizi mbichi. Ndizi hizi bado hazijaiva na zimepangwa kwa safu kikionyesha kiasi kikubwa cha mazao ya ndizi.

Huu ni eneo la wazi, lenye nyasi nyingi na miti mikubwa chini ya anga la bluu, lenye mawingu machache. Anga ni bluu, lina mawingu meupe meupe yaliyotawanyika. Ardhi imefunikwa na nyasi ndefu ,yanayoashiria eneo ya asili au lisilotunzwa sana.

Huu ni jengo linaloitwa garlands medical centre . Kwenye jengo hili , kuna ishara inayosomeka garland medical na pia garland dental centre . Kuna watu wawili wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye mlango wa jengo hilo.

Huu ni chumba cha ofisi au masomo, kuna viti kadhaa moja kikiwa kimekaa mbele ya meza, na kingine kikiwa kimeegemea ukuta upande wa kushoto.

Huu ni ndani ya duka la dawa. Inaonyesha rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za dawa na afya pande zote mbili za njia kuu. Kuna kaunta mbele na rafu nyingine ndefu nyuma yake zikiwa na dawa zilizopangwa vizuri.

Huu ni lango kuu la hospitali ya Nairobi. Jina la hospitali The Nairobi Hospital inaonekana wazi kwenye ukuta wa jengo pamoja na nembo yenye maandishi Kenya. Mtu moja anonekana akitembea karibu na mlango wakuingilia hospitali.

Huu ni jengo la hospitali lenye bango kubwa linalosomeka maternity , sehemu ya wazazi na kitengo cha watoto wachanga. Mbele ya jengo hilo, kuna kundi la watu wanaoonekana kuwa wanaume na wanawake, wamesimama kwa mpangilio.

Huu ni jengo lenye ishara inayosomekana Kitengela Medical Service. Mbele na eneo la nyasi lenye uchafu fulani chini. Jengo liko chini ya anga ya buluu lenye mawingu machache.

Huu ni kituo cha afya, tiba ya mgongo, na viungo. Inaonyesha eneo la mpokezi lenye dawati kubwa la blue , lenye sehemu mbili, likitumika kama counter ya mapokezi. Bango jeupe lenye nebo na maandishi, ukutani nyuma ya dawati.

Hili ni jengo la hospitali, lililo kando ya barabara. Mbele ya hospitali kuna barabara na chombo cha usafiri, kinachoonekana kama tuktuk , kimeegeshwa barabarani. Kuna nyaya za umeme zikining'inia juu ya jengo na barabara.

Hili ni jengo la biashara lenye maduka kadhaa, juu ya jengo kuna bango kubwa lenye maandishi Market Plus . Chini yake kuna bango mengine yenye maandishi duka la dawa yakionyesha kuwa ni duka la dawa au famasi.

Huu ni jengo la kisasa la hospitali ambalo linaonekana kuwa Medihill jijini Nairobi. Jengo lina ghorofa kadhaa na lina madirisha makubwa ya kioo. Kuna magari yaliyoegeshwa mbele ya jengo na ishara mbalimbali za matangazo.

Hizi ni bango mawili ya matangazo . Bango la kwanza lina the great hotel accomodation . Bango la pili linasema lifebridge psychiatric hospital .

Huu ni kifaa cha kimatibabu, chenye chupa iliyojaa kioevu cheusi, kinachofanana na damu, inaonekana kuwa, sehemu ya mfumo, wa kusanya, au kuchunguza damu, mandhari inaonekana ni ya hospitali.

Huyu ni mwanamke akitabasamu amevaa nguo ya buluu ndani ya chumba kinachoonekana kuwa wadi ya hospitali. Kuna kitanda cha hospitali chenye magurudumu na dirisha kubwa lenye madirisha ya mraba. Pazia lenye mchoro inaonekana nyuma ya mwanamke.

Huu ni mguu wa mtu ukiwa na kifaa cha kurekebisha mfupa kinachoonekana kutumika baada ya jeraha au kuvunjika, mtu huyu amelala kitandani labda hospitalini na baadhi ya vifaa vya matibabu vinaonekana karibu naye.

Huyu ni daktari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha uchunguzi wa macho kinachoonekana kama taa ya mwanya. Daktari mwanaume ameketi upande wa kulia. Anaangalia kutumia kifaa hicho, huko mgonjwa mwanamke ameketi upande wa kushoto.

Huu ni mtu amesimama kwenye chumba kinachoonekana kuwa cha matibabu au maabara akiwa na vifaa mbalimbali vinavyoonekana nyuma yake. Mtu amevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Sakafu inaonekana kuwa na vigae.

Huyu ni mtu labda daktari wa meno au msaidizi akirekebisha kifaa chenye mwanga au mashini katika chumba kinacho onekana kama wa kliniki ya meno au hospitali. Kuna kiti cha matibabu na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana, mtu huyo amevalia nguo nyeusi na ana onekana akifanya kazi kwa umakini.

Huu ni maabara yenye vifaa vya kisayansi. Kuna darubini nyeupe iliyo wekwa juu ya meza na karibu nayo kuna kifaa kikubwa cha bluu na nyeupe kinachoonekana kama mashine ya maabara.

Hizi ni mirija mingi ya sampuli, labda ya damu au vimiminiki vingine vya maabara iliyopangwa kwa uangalifu katika stendi au rafu kadhaa zilizorundikwa. Mirija hii inaonekana kuwa na kofia za rangi tofauti na imepangwa vizuri kwa ajili ya uhifadhi au uchambuzi.

Huu ni chumba kinachoonekana kama maabara au eneo la kazi. Kuna friji au jokofu kubwa yenye milango ya kioo na gloo nyingi juu. Juu ya friji, kuna kifaa kingine kya cha kielektroniki chenye spika au kipima saa.

Huu ni chumba chenye vitu mbalimbali ikiwemo sanduku lenye vitu vya plastiki inavyofanana na sindano au mrija na chupa nyekundu chini. Inaonekana kuchukuliwa ndani ya chumba labda kwenye rafu au meza na mwanga hafifu unajitokeza.

Huo ni mtu akitumia kifaa cha Continuous Positive Air Pressure akiwa amelala. Kifaa hiki hutumiwa kutibu anemia ya usingizi, hali ambapo kupumua huachwa mara kwa mara wakati wa usingizi.

Huu ni kipimajoto kikiwa ndani ya kifunganisho chake cha plastiki. Kipimajoto ni cheupe na kina sehemu za rangi za zambarau na bluu. Kando yake ndani ya kifunganisho hicho kuna betri mbili za ukubwa wa AA moja ikiwa na rangi ya machungwa na nyingine ya kijani.

Huyu ni daktari na mwuguzi amevaa kofia ya upasuaji na barakoa, anasimama karibu na kitanda cha mgonjwa hospitalini, mgonjwa amelala kitandani na amefunukwa na blanketi la bluu.

Hiki ni kitanda cha hospitali chenye utendaji kazi tatu. Huruhusu marekebisho ya mgongo, miguu na urefu wa kitanda. Kinafaa kwa matumizi ya hospitalini, kliniki na hata kwa wagonjwa wanaotuzwa nyumbani.

Huu ni barabara ya hospitali, yenye vyumba vya wagonjwa, kila chumba kina kitanda cha mgonjwa, na vifaa vya matibabu vilivyowekwa ukutani. Milango ya vioo, inaruhusu kuona ndani ya baadhi ya vyumba.

Huyu ni mwanamke akitumia darubini katika mazingira ya maabara. Amevalia koti jeupe la maabara na anaonekana akichunguza kitu kupitia darubini. Amefunga kitambaa chenye michoro kichwani.

Huu ni maabara yenye vifaa vya kisasa. Kuna hudubini nyeupe na mashini kubwa ya buluu na nyeupe inayofanana na kifaa cha uchunguzi wa damu au kemikali. Juu ya meza karibu na hadubini kuna mirija ya majaribio na vifaa vingine vidogo vya maabara.

Huyu ni mtaalamu wa afya anayeweza kuwa daktari au muuguzi. Amevaa sare ya bluu na glovu akimhudumia mgonjwa. Anaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali isiyo rasmi au yenye watu wengi.

Huu ni mazingira ya ndani, yanaonekana kama wadi au ukumbi wa hospitali. Kuna watu wawili wamesimama, mmoja amevaa nguo zinazofanana na sare za hospitali. Na mwingine anaonekana amekaa au amejishikilia kwenye kiti au benchi.

Hawa ni maafisa wa jeshi la ulinzi la Kenya, wakiwemo wanajeshi waliovalia sare za kijeshi na wafanyikazi wa matibabu waliovalia mavazi ya hospitali wakishiriki katika tukio la kukabidhia kitu fulani.

Huyu ni mtu aliyevaa koti jeupe la mahabara akionekana kama mtaalamu wa afya akimuhudumia mtu mwingine aliyelala chini. Mtaalamu huyu anaonekana akishika mkono wa mtu aliyelala, na kuna glove nyeupe karibu na eneo hilo.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, amevaa barakoa na miwani, ameketi kwenye meza na anashikilia sanduku ndogo. Kuna vifaa vingine mezani kama vile paketi za vitu vilivyofungwa na chupa.

Hawa ni kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia nguo za matibabu, wakishuhudia mwanaume akipokea chanjo. Inaonekana kama tukio la chanjo ya uma au kampeni ya afya, labda inayohusiana na Korona, kutokana na baadhi ya vyanzo vya abari.

Huyu ni mwanamke, ameketi kwenye sofa la blue .Akionyesha kuwa katika mazingira ya ushauri nasaha au tiba. Mwanamke huyu amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi.

Huu ni miguu ya mtu ikiwa imefungwa minyororo mizito, kwenye vifundo vya miguu, ukiwa amevaa viatu vya wazi. Minyororo inaonekana kuunganishwa na kitu kizito au kirefu, ukionyesha kizuizi ya uhuru wa kutembea.

Huu ni bango la wizara wa afya na hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Kitaifa ya Mathare, kuhusu siku ya afya ya akili duniani. Bango linaonyesha mwanamke aliyeketi katika pozi la kutafakari na lina ujumbe unaosomeka wizara ya afya siku ya afya.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye sofa. Mwanamke mmoja alievaa shati ya rangi ya kijani kibichi, ameketi upande wa kushoto na anaonekana kama mtalamu ama mshauri akishikilia daftari na kalamu na kuandika. Mwanamke mwingine alievaa fulana ya rangi ya pinki na nywele zilizo sukwa, ameketi upande wakulia.

Huyu ni mwanamke akionyesha dalili za masongo wa mawazo au wasiwasi akiwa ameshika kichwa chake na ishara ya kukataa kwa mkono. Inamaanisha ama inalenga kuwasilisha hali ya masongo ya mawazo na hatari zake za hisia ya kimwili.

Huu ni nyumba za urejesho za Maranatha. Kituo cha matibabu cha hospitali na uraibu cha ngazi ya tatu. Maranatha Restoration Home ni hospitali ya ngazi ya tatu chini ya Kenya Institute of Business and Counselling Studies, sasa inatoa vipimo na matibabu.

Huu ni jengo lenye paa la kijani kibichi na kuta nyeupe, ikiwa na ishara ya duara juu ya mlango mkuu. Mbele ya jengo kuna eneo la wazi lenye changarawe na gari jeusi limeegeshwa upande wa kushoto.

Huu ni mguu ya mtu ikiwa imefungwa minyororo mizito kwenye vifundo vya miguu. Inaunganishwa na kitu kinachoonekana kama myororo mrefu uliounganishwa na kitu au muundo mwingine.

Hili ni chanjo cha virusi vya surua, matumbwitumbwi na rubela. Sanduku inaonyesha Measles, Mumps, and Rubella virus vaccine. Virusi vya surua, matumbwi na rubela. Ni sanduku la chanjo lililo na maelezo muhimu kama vile msiba wa rangi na jina la chanjo.

Huu ni kisanduku cha kaluma hutumika kupunguza maumivu ya kichwa mgongo baridi ya kifua na maumivu ya baridi ya pisi inayotokana na petroleum na ina viambato kwa methanol na mafuta ya intercream.

Huu ni sanduku la vidonge vya brufen. Ni dawa inayotumika kupunguza maumivu, homa na uvimbe. Hutumika kutibu maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli na maumivu ya kichwa.

Huu ni vifaa vya matibabu hasa vinavyo husiana na chanjo. Karibu na chupa ya chanjo kuna chupa nyingine ya kioo iliyo na kiyevu ndani. Nyuma ya chupa za dawa kuna ambuli tupu ya kioo.

Hili ni chupa iliyoonyeshwa kwenye picha na virutubisho vya country life easy iron , ina laini kwa tumbo, inasaidia kuongeza nguvu, chupa ina vidonge tisaini.

Hili ni vidonge vya Azthromycin hasa Azthromycin Tablet, hutumika kutibu aina mbalimbali za maambukizi ya bakteria ikiwemo maambukizi ya mfumo wa upumuaji maskio pua koo mabavu ngozi na macho.

Bidhaa zilizoonyeshwa kwenye dawa za kutibu malaria. Hii ni dawa ya kutibu malaria inayoelezwa kama crate anti bacteria, dawa za kutibu malaria kwa watoto. Imetengezwa na safari farmer kulingana na shirika la utafiti.

Huu ni mifugo wa vidonge vya unao vidonge vya Flexon unao vidonge vya prufen paracentamol na chrolrzolzane kila mifugo ina vidonge kumi kwa kumi. Matumizi yake ni kama kupungaza uvimbe, kupunguza maumivu , kulekeza mizuli.

Hawa ni watu wawili wakiwa kileleni mwa milima Kilimanjaro. Wamesimama karibu na ubao wa ishara na watu hao wanashikilia bendera ya upinde wa mvua ambao mara nyingi uhusishwa na jumuiya ya LGBTQ.

Hawa ni wanandoa wawili wakiwa katika hali ya upendo wa faraja. Mwanamke anaonekana amejiegemea kwa mwanaume na mikono yao imeungana ikionyesha ukaribu na hisia za kina.

Hili ni sanduku la Tampax Pearl. Sanduku lina kampuni kumi na sita. Inajulikana kwa urahisi wa matumizi na farajaha ikiwa na mpini wa kuteleza.

Huu ni mkono ukiwa umevaa glovu ya buluu, ukishikilia bomba la sampuli ya damu lililoandikwa STD test .Nyuma ya bomba hilo, kuna safu ya mabomba mengine ya sampuli yakionyesha matone ya damu au vimiminiki vya rangi zambarau.

Huyu ni mwanamke mjamzito. Anaonekana amekaa akishika simu, au kifaa karibu na tumbo lake. Amevaa shati ya kahawia, na nyuma yake, kuna kitanda au kiti.

Huu ni tukio la Penda Health labda siku ya wanachama wa Penda Health . Mwanamke amesimama mbele, akiwa amevaa koti jeupe la the bride au muuguzi, akitabasamu mbele ya kamera. Nyuma yake kuna bango.

Huyu ni mwanaume na mwanamke wameketi kwenye benchi labda katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya kutokana na muundo wa jengo na milango inayoonekana nyuma.

Huyu ni daktari wa macho akifanya upasuaji wa macho. Daktari huyu amevaa mavazi ya upasuaji ya bluu, kofia ya upasuaji, barakoa na miwani maalum ya kukuza inayoonekana kama darubini ndogo iliyounganishwa na kifaa cha upasuaji. Anaonekana akitumia sana ndogo kufanya kazi kwenye jicho la mgonjwa.

Huyu ni daktari, mtaalamu wa masikio, pua na koo, akiongea na mgonjwa katika hospitali kuu, wakati wa huduma ya kliniki, kuadimisha siku ya kimataifa ya kusikiza.

Huyu ni mhudumu wa afya anayeweza kuwa muuguzi, akiwa amevaa sare ya pinki na nyeupe pamoja na barakoa ya bluu, akimhudumia mgonjwa. Mhudumu huyu anaonekana akifanya uchunguzi au kutoa matibabu kwa mgonjwa ambaye sehemu yake ya mwili inaonekana.

Huu ni mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa muukuzi au daktari akimtazama mtoto mchanga alielala kwenye mashine ya kuekea watoto wachanga. Mtaalamu huyu amevaa sare ya bluu na anakifaa cha kusikiliza.

Huyu ni mwanamke akimnyionyesha mtoto wake, huku mtu mwingine anaonekana kuwa muhudumu wa afya au msaidizi, akimhudumia mtoto au mama. Wote wawili wamevaa nguo za kitamaduni au rahisi.

Hawa ni kundi la watu wazima wakimuhudumia mtoto mchanga. Inaonekana kama ni shughuli ya chanjo au huduma ya afya kwa watoto. Kuna mwanamke anamshika mtoto na mwingine anaonekana kuwa mhudumu wa afya amekaa anashika mkono wa mtoto.

Huyu ni mtu akitumia kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya bluu na kijani kibichi. Kituo hicho kina beseni la kunawia na bomba la maji na kuna chupa ya sabuni juu yake.

Huyu ni mwanafunzi akiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono, ambacho kinaonekana kua shuleni. Kituo hicho, kina ndoo za kijani kibichi yenye bomba, iliyowekwa juu ya stedi. Wanafunzi wengine na watu wazima wanaonekana kwa umbali, na kuna vituo vingine vya kunawa mikono vilivyopangwa nje ya jengo la shule.

Watu wawili, labda wanawake wakichota maji kutoka eneo kame au shimo la maji. wanaonekana kutumia vyombo kama vile makudumu kusanya maji. Mazingira yanaonekana kuwa kavu na udongo yakionyesha uhaba wa maji.

Hawa ni watu watatu wakifanya kazi ya usafi wa ndani, wote wamevaa barakoa na glovu mmoja wao anafagia sakafu kwa kutumia fagio la kisasa, huku mwingine akisimama karibu na mimea wa ndani.

Huu ni choo cha nje au jengo la pampu ya maji katika eneo la vijijini vikiwa limejengwa kwa mbao na bati. Karibu na jengo hilo kuna miundo mingine ya matofali au mawe ambayo inaweza kuwa sehemu ya mfumo wa maji au tanki la kuifadhi maji.

Huyu ni mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na barakoa ya bluu akishona kutumia mashine ya kushona. Kuna rundo la barakoa za bluu zilizokamilika au nusu kukamilika nyuma yake.

Huyu ni mwanafunzi akinawa mikono kwenye kituo cha kunawa mikono shuleni kinachoungwa mikono na UNICEF. Mwalimu au mfanyikazi wa shule, amevaa koti jeupe na barakoa, anasimamia mchakato huo.

Hii ni choo ya kukaa chini, iliyo ndani ya chumba kidogo, chenye vigae ukutani. Kuna tanki ya maji ya choo juu na bomba refu, linalounganisha tanki na bakuli la choo chini.

Huyu ni mtu akimpa chanjo mtu mwingine labda mtoto au mtu mzima katika eneo la wazi. Mtoaji wa chanjo amevaa shati la buluu na anaonekana akishikilia sindano au kifaa cha kutoa chanjo.

Huu ni duka la maji au kituo cha maji. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwendeshaji wa kioski amesimama ndani ya duka akivaa barakoa. Mtu mwingine pia amevaa barakoa anajaza vyombo vyake vya maji kutoka kwenye bomba la nje.

Huyu ni mtu akimwongoza punda anayebeba vyombo viwili vinavyoonekana kuwa maji mgongoni mwake. Vyombo hivi vinaashiria matumizi ya punda katika usafirishaji wa maji.

Huu ni mchezo wa raga ambapo mchezaji mmoja anashikilia au anajaribu kukwepa wachezaji wengine. Mchezaji aliyevaa jinsi nyeusi na nyeupe mwenye namba tano anaonekana akishikilia mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyeusi na bluu.

Huu ni Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari au mtaalamu wa tiba ya viungo. akimhudumia mwana riadha aliyeanguka chini. Labda kutokana na jeraha au uchovu , baada ya mazoezi au mashindano.

Huu ni mashine ya mazoezi. Mashini hii inalenga kuimarisha misuli ya makalio na sehemu ya chini ya mwili. Ina sehemu ya kusimamia miguu, sehemu ya kuweka uzito.

Huu ni mimea mrefu unaofanana na mwanzi. Inatumika kwa zamani za kienyeji, malisho ya mifuko na vifaa vya kusokota. Makala ya nafaka kuezekea na vikapu. Pia, hutumika kutengeneza vyombo vya muziki, kama vile washi.

Huu ni mimea na vitu vingine ya kijani kibichi ingawa maelezo hayako wazi. Kunaonekana kuwa na mawe au vipande vya miti vilivyolala chini ikichanganyika na mimea.

Huo ni mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kutumika katika mila za jadi au uganga wa kienyeji. Kuna vyungu vya udongo, shanga, vitu vinavyofanana na maganda ya bahari au konokono, na chupa zenye vimemiminika au poda.

Huu ni shamba la mihogo. Majani ya mihogo yanaonekana wazi na kuna mimea mengine nyuma, inaonekana kama shamba kubwa ya kilimo.

Huu ni mti wa mwembe inaonyesha mti wa mwembe ukiwa na majani mengi na matawi yaliyosambaa. Kuna mwanga wa jua ikipenya kupitia majani na kuunda kivuli chini ya mti.